Muonekano wa nje wa eneo ambalo hutoa huduma za kibenki kama vile kutoa pesa kwa kutumia kadi. Mazingira ni mazuri yamefagiliwa na kudekiwa kumvutia kila mtu anayepita kando.

Muonekano wa nje wa sehemu ambayo inapatikana huduma mbalimbali za kibenki ambapo mteja huja na kadi yake na kujihudumia mwenyewe na sehemu hii ipo wazi masaa ishirini na nne.

Muonekano wa nje wa sehemu ambayo hutoa huduma za kibenki, hasa zile ambazo unaingia na kadi na kutoa pesa peke yako, watu tofauti tofauti wanaingia wakiwemo waendesha bodaboda ambao wameziegesha nje pembezoni mwa barabara.

Wafanyakazi na viongozi wa benki ya "absa", wamevalia sare zao wakiwa na matangazo yanayowafanya watu wengi waweze kuvutiwa na kuja kuweka fedha zao au kuwekeza.

Wafanyakazi na viongozi wa benki, baada ya mafanikio ya vikao vyote vya siku nzima, wamesimama imara huku wamevalia mavazi ya kiofisi, wote wakiwa na furaha tele.

Ndani ya baa vimepangwa vinywaji vingi tofautitofauti, zikiwemo pombe kali ambazo zipo kwenye vifungashio tofautitofauti, huku kwa juu yakiwa yameandikwa maandishi yanayoonyesha kiasi cha ulevi kilichopo ndani yake.

Ndani ya baa vimepangwa vinywaji vingi tofauti tofauti, ambavyo vimewekwa kwenye vifungashio vyenye maandishi ya namna ya utumiaji lakini pia, kiasi cha ulevi kilichopo ndani.

Binti mrembo amevaa mavazi mazuri na ya kumpendeza, akiwa ni mwingi wa furaha amesimama ndani ya baa. Huku mkononi ameshikilia kinywaji, akiendelea kufurahia siku yake iliyojaa mafanikio.

Ndani ya baa zimepangwa vinywaji tofautitofauti kwenye ujazo na vifungashio ambavyo havifanani, vyenye maandishi ya namna ya kutumia lakini pia siku ambayo zinaisha muda wake; huku muuzaji akiwa amevalia vazi jeupe amesimama akitabasamu.

Magari yanauzwa dukani, mengi yakiwa na muonekano unaofanana rangi pamoja na ukubwa, tayari kwa kila mteja anayekuja kununua wale walio wazoefu na ambao ndo kwanza wanajifunza udereva.

Magari mengi yenye rangi, ukubwa na muonekano unaofanana, yamewekwa dukani yanauzwa kwa wateja wote wanaotaka kuyakodisha na baadaye kurudisha, hata wale wanaochukua moja kwa moja.

Mwanaume mtanashati mrefu amesimama huku ameegemea gari ambalo analiuza kwa wateja wake tofautitofauti, hasa wale wanaokuja kununua moja kwa moja na kuyamiliki.

Ndani ya duka linalouza magari mazuri na ya kisasa, yameingia mengi ambayo ni toleo jipya yenye rangi yake nzuri ya nyeupe. Tayari kwa wateja wote ambao ni wazoefu wa kuendesha, au wale ambao ndo kwanza wanajifunza udereva.

Duka linauza maduka mbalimbali, likiwemo moja lenye rangi nyeupe na milango miwili ya kuvutia sana kwa wateja wote wanaokuja kununua, kuzimiliki au anayekodisha na badaye kuirejesha.

Kikapu ambacho hutumika kwenye nyumba za ibada za kikristo, kwa ajili ya kuhifadhia pesa mbalimbali kama vile; za sadaka na zaka, ambazo zinatolewa na waumini.

Duka linalouza bidhaa tofautitofauti, kama vile: nafaka za vyakula yakiwemo maharage, mbaazi, choroko, bila kusahau jokofu lililoegeshwa kando ambamo, ndani zinapatikana bidhaa zinazotokana na maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa tayari limefunguliwa, na muhudumu mwanamke amasimama nje, anafuraha tele, wakati akiwasubiria wateja wake watoke kazini na kupitia kumuungisha.

Jokofu kubwa ambalo limetengenezwa kwa milango miwili, linahifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, na kwa chini limewekewa matairi ambayo yanayolipa nafasi ya kuweza kuhama kwenda eneo lingine.

Wanajamii wanaoishi pembezoni mwa mji, wamekusanyika nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Wakisubiria kupata huduma hii, ambayo ni adimu sana kupatikana kirahisi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, limefunguliwa tayari, huku muonekano na mazingira ya nje yakiwa siyo safi salama wala rafiki kwa yeyote anayepita kabla ya kuingia na kununua.

Mwonekano wa nje wa duka linalouza bidhaa mbalimbali, hasa zinazotokana na maziwa, na kwa juu yamefungwa maputo yakiashiria kuna sherehe, ambayo ni kufikisha miaka kadhaa ya kuendelea kufanya biashara hii.

Jokofu kubwa la kisasa ambalo limepambwa kwa rangi zake nzuri za kuvutia, limesafishwa na mazingira ni safi na salama kwa kila mteja anayefika na kujipatia bidhaa yoyote aliyoifuata.

Kibanda ambacho huuza bidhaa mbalimbali ambazo ni pendwa kwa kila mwanajamii zile za maziwa, tayari zimefunguliwa mwanamke amefika, ameagiza akisubiri aweze kupatiwa huduma, na kurejea nyumbani.

Mwanaume mfanyabiashara hasa wa bidhaa zinazotokana na maziwa, amesimama kando ya jokofu analolifungua ili kuzipanga ndani yake, na hatimaye zipate ubaridi unaohitajika kwa watumiaji.

Mwanaume ambae ni mpenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa amesimama mbele ya jokofu ambalo ndani zinahifadhiwa, na anaendelea kujihudumia mwenyewe bila kuwepo yule anaeziuza.

Muonekano wa nje wa eneo linalouza bidhaa zinazotokana na maziwa, watu wakitembea na kuelekea kwenye shughuli zao huku wanaume wawili wamefika na kusimama eneo la dirishani ili waweze kuhudumiwa.

Jokofu kubwa lenye milango miwili ambalo linapendeza kwa rangi zake nyeupe na ya bluu, ndani zinahifadhiwa bidhaa ambazo zinatokana na maziwa ya ng'ombe, mbuzi au kondoo.

Duka lililopo pembezoni mwa mji ambalo linauza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, limefunguliwa na mwanaume ambaye ni mteja anaingia ili kujipatia kile ambacho anakihitaji.

Majokofu mawili, moja ni kubwa lingine ni ndogo yakiwa yamepambwa kwa rangi zake nzuri ya nyeupe na ya blue. Ndani zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa ili zipate ubaridi wa kutosha kwa ajili ya watumiaji.

Duka loinalouza bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mayai ya kienyeji, mikate bila kusahau bidhaa mbalimbali ambazo zinatokana na maziwa ya ng'ombe mbuzi au kondoo.

Majokofu makubwa yote yenye milango miwili yamesimamishwa imara yakiuzwa dukani, ambayo hutumika kuhifadhia bidhaa mbali mbali hasa zile zinazotokana na maziwa zikiwa na ubaridi wa kutosha kwa ajili ya watumiaji.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wapenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa, wamesimama kwa foleni nje ya banda linalouza huku wakielekea dirishani ili kuweza kujipatia huduma walizozifuata.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, huku jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa kando ya ukuta, ambalo zinahifadhiwa ndani yake bidhaa mbalimbali ambazo zinatokana na maziwa.

Wanawake ambao ni wapenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa, tayari wamefika kwenye duka ambalo linalotoa huduma hizi, wameweka foleni dirishani wakisubiria kuweza kuhudumiwa.

Jokofu refu lenye mlango mmoja, amablo limepambwa kwa rangi zake za bluu na nyeupe. Limesimamishwa ndani ya chumba, ambalo hutumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Jokofu lenye mlango mmoja ambalo kwa kawaida linahifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, limesimamishwa huku mazingira yakiwa sio safi wala salama kwa walaji.

Majokofu mawili yamesimamishwa ndani ya chumba moja likiwa refu na jingine fupi yote mawili, yanatumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ili ziweze kupata ubaridi wanaohitaji wateja.

Jokofu linalotumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa limetolewa na kuwekwa nje, huku mazingira yakiwa sio safi wala salama kwa ajili ya walaji.

Ndani ya duka ambalo mwanamume mfanyabiashara anauza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, vyombo vyake amevisafisha vizuri na kuvifunikiza, ili inzi wasiingie huku akiendelea kumpimia mteja ambaye tayari amewasili.

Jokofu kubwa la kisasa lenye milango miwili, ambalo hutumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, ambapo pia wateja hufika na kuweza kujihudumia wao wenyewe.

Mwanamume mfanyabiashara, amesimama kando ya jokofu kubwa lenye milango miwili, akiendelea kulisafisha ili baadaye aweze kuzihifadhi bidhaa ndani yake, ili zipate ubaridi unaohitajika na watumiaji.

Mwanamke mjasiriamali akiwa ndani ya biashara yake, duka ambalo anauza bidhaa tofauti tofauti kama vile maziwa ambayo sasa anayachuja yawe masafi tayari kwa kuwauzia wateja wake.

Jokofu linalotumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali, hasa zile zinazotokana na maziwa, limeegeshwa kando ya ukuta huku likiwa kwenye mazingira machafu, ambayo ni hatarishi kwa wote wanaonunua huduma hii.

Mwanaume mjasiriamali mdogo anauza bidhaa mbalimbali dukani kwake. Ikiwa ni pamoja na vitafunwa, aina ya maandazi pamoja na maziwa ambayo mteja akifika anajihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lenye mlango mmoja ambalo kikawaida linatumika kuhifadhia bidhaa zinazotokana na maziwa, tayari limeoshwa huku likisubiriwa kukauka na badae kuendelea na kazi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana ma maziwa, tayari lipo wazi na mwanamke ambae ni mteja, anaingia ili kuweza kujipatia huduma.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali kama vile majani ya chai, vitafunwa vya maandazi na chapati, bila kusahau bidhaa adimu ya maziwa. Na sasa mfugaji amefika ili kuweza kumuuzia mmiliki, nae awasambazie wateja wake.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja, ambalo limepambwa kwa rangi nzuri ya nyeupe na ya bluu, tayari kwa ajili ya wateja wote wanaopenda bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, ambazo zinatunzwa ndani yake zipate ubaridi unaohitajika.

Jokofu lenye mlango mmoja limeegeshwa kando ya ukuta, ambalo kwa kawaida hutumika kuhifadhia bidhaa zinazotokana na maziwa, huku mazingira yake yakiwa sio usafi wala rafiki kwa wale wote wanaoyatumia.

Jokofu la kisasa lenye mlango, mmoja ambalo chini yako matairi yanayoisaidia kuhamishika na kwenda sehemu nyingine, na ndani yake zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali, hasa zile zinazotokana na maziwa.

Majokofu matatu yamesimamishwa kando ya ukuta, huku yakiwa na vinywaji tofautitofauti, ambapo mojawapo linatunza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa, ili zipate ubaridi unaohitajika na watumiaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa, tayari limefunguliwa na wateja wanaingia na kutoka, wakiagiza na kupokea kila ambacho wanakihitaji, baada ya siku nzima iliyojaa mihangaiko na uchovu mwingi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, tayari limefunguliwa, muuzaji amefanya usafi na sasa amesimama kwenye lango la kuingilia, akiwasubiria wateja wake mbalimbali ili awapatie huduma.

Samani za ofisini zinauzwa dukani ikiwemo meza kubwa ya miguu minne, ambayo kawaida hutumika kwenye vyumba vikubwa vya mikutano, ili kuhakikisha wanaketi watu wengi na kupata sehemu ya kutosha.

Samani zinauzwa dukani zilizochongwa na kusanifiwa vizuri kwa kutumia kwa mbao, huku makochi aina ya sofa zikiwa na vitambaa vizuri na mito iliyo juu yake kuyafanya yapendeze zaidi.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani, zikiwemo viti aina ya sofa ambazo vimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu na kuwekewa vitambaa vya ngozi, ambayo imeyafanya yawe na muonekano mzuri wa kuvutia na rangi yake isiyong’aa sana.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani zikiwemo viti vizuri makochi, picha za ukutani, vingi vikiwa vimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia mbao.

Samani zinauzwa dukani zikiwemo picha nzuri za kupamba ukuta, huku makochi aina ya sofa yakiwa yametengenezwa na kuvalishwa vitambaa, vinavyoyafanya viwe na muonekano mzuri na wakuvutia.

Mjasiriamali mdogo anayetengeneza samani mbalimbali, kitanda alichokitengeneza chenye ukubwa wa tano kwa sita, tayari kipo sokoni kiking'aa kwa rangi yake iliyopoa, kwa wateja wote wa nyumbani na hata kwenye mahoteli.

Mapambo pamoja na samani mbalimbali zinauzwa dukani ikiwemo viti, makochi, picha za ukutani. Vyote ni kuhakikisha nyumba inakua na muonekano mzuri na wa kisasa.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao, tayari kipo dukani kinauzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani sehemu mbalimbali kama vile hotelini na nyumba za kulala wageni.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na zile zilizosanifiwa na kuchongwa kwa kutumia mbao safi, huku viti aina ya sofa zikiwa zimevalishwa vitambaa vinavyong'aa na vingine rangi yake imepoa kidogo.

Mwanaume mfanyakazi wa kiwanda kidogo, ambacho huchonga samani mbalimbali za nyumbani, kwa kutumia mbao akiendelea na shughuli zake, huku anatumia kifaa cha kisasa.

Meza kubwa yenye miguu minne ambayo imezungukwa na viti vyake vyote vimesanifiwa na kuchongwa kwa ubora wa hali ya juu kwa kutumia mbao. Rangi iliyopakwa isiyo ng'aa sana, humvutia kila mteja anayepita kuikagua kabla ya kununua.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani, zikiwa ni pamoja na mapambo ya ukutani picha tofauti tofauti, makochi yaliyotengenezwa na kusanifiwa vizuri na kuvalishwa vitambaa ambavyo vina rangi nzuri iliyopooza.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa. Zikiwemo meza ndogo zenye kioo, ambazo kikawaida hutumiwa na wanawake kuweka vipodozi na kujitazama wakiendelea kujipodoa kabla ya kutoka nyumbani.

Meza ya duara yenye viti vyake vinne, vyote vimechongwa Kwa kutumia mbao safi, tayari kwa kuuziwa familia ndogo ambayo haina watu wanaozidi watano.

Mjasiriamali mdogo anayetengeneza samani mbalimbali, ikiwa ni pamoja na: makabati yenye milango miwili, meza, makochi; vyote anauza kwa wateja wa rejareja wanaokwenda kuviweka nyumbani.

Ndani ya hoteli maeneo ya mapokezi, tayari mwanaume ambae ni mteja ameshafika, amesogea kwenye dawati ambalo wamesimama wahudumu wawili, huku wote wakiwa na furaha tele katika siku yao ya kazi.

Ndani ya hoteli iliyopambwa kwa samani mbalimbali zinazovutia, mama akiwa na watoto wake baada ya kupata huduma nzuri walizozipenda, wanajiandaa sasa kuanza safari ya kurejea nyumbani.

Ndani ya eneo ka mapokezi hotelini, mhudumu amefika amesimama nyuma ya dawati lake, ambalo pamoja na samani nyingine zote, zimechongwa vizuri kwa kutumia mbao kuyafanya mazingira yawe yanapendeza zaidi.

Eneo la mapokezi hotelini nyuma ya dawati la wahudumu, wamesimama wawili wamevalia sare za kazi wakimsikiliza mwanaume ambaye amefika ili kupatiwa huduma.

Watu wengi wamejaa sokoni, ambapo zinapatikana bidhaa mbalimbali, wengine wakizunguka kuchagua huku baadhi wamesimama wakisimuliana hadithi mbalimbali, ambazo zinawafanya siku yao iwe nzuri zaidi.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni zikiwemo nyaya, karoti, vitunguu, hoho ambavyo hivi vyote vinatumika kupikia mboga hasa ya mchuzi wa samaki au wa nyama.

Vyombo mbalimbali vinauzwa sokoni, zikiwa ni pamoja na: sufuria, sahani, bakuli. Wateja wamefika wakizunguka kujichagulia vile ambavyo vinawafaa.

Wajasiriamali wadogo wapo ndani ya soko lililopo pembezoni mwa mji, wakiendelea kuuza bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na: viungo vya chakula, nyanya, karoti, vitunguu maji.

Soko dogo la kijijini ambalo wafanyabiashara wadogo wadogo wamepanga bidhaa zao chini, huku wakiendelea kuwasubiria wateja ambao wengi wao wanatokea majumbani na kujipatia bidhaa ambazo zinauzwa kama vile vitunguu maji, matikiti, mahindi ya kuchoma pamoja na tangawizi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na vitunguu maji, ambavyo kwa kawaida vinatumika kama kiungo cha chakula, kukifanya kiwe na ladha nzuri na iliyo tamu

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na zile zinazotumika kupikia mboga, nafaka mbalimbali pamoja na nguo ,vyote vinauzwa rejareja kwa watumiaji wa nyumbani.

Nguo zinauzwa sokoni zenye ukubwa, muonekano, na rangi tofautitofauti, huku wateja wakiwa wanaendelea kutembeatembea, kuchagua na baadaye kupata zile zinazowafaa na kuzilipia.

Mwanamke mjasiriamali mdogo akiwa amefika sokoni tayari na amepanga vitu vyake mezani, na kwanza anaanza kwa kuomba na kusali kabla hajaendelea na shughuli zake za kila siku za kuuza bidhaa mbalimbali kama vile choroko, njegere na karanga.

Mwanamke mjasiriamali mdogo na mchapakazi, tayari amefika sokoni anaendelea kupanga bidhaa zake chini, ili wanunuzi wanaokuja kununua na kwenda kuuza mitaani waweze kufika na kuzikuta zote zimepangiliwa vizuri.

Mwanamke mpambanaji na anaefanya kazi kwa bidii, ameamka mapema na tayari amefika sokoni. Akiendelea kuzipanga bidhaa zake mezani ikiwa ni pamoja na nyanya, pilipili hoho, vitunguu maji na ndizi.

Mwanamke mpambanaji mjasiriamali, amefika tayari sokoni, amepanga bidhaa zake tofautitofauti kamavile nyanya, karoti, ndizi mbivu, na amesimama akiwa kando ya mteja wake akimkabidhi mboga za majani.

Mwanaume mjasiriamali mdogo tayari ameamka alfajiri, amenunua mzigo na sasa ameuleta sokoni ambao ni vitunguu maji. Amevipaki kwenye sado ili kuweza kuwauzia wateja, hasa wale wanaokwenda na kuvipanga kwenye vibanda huku mitaani.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na maharage na mchele, ambao umeandikiwa bei ya shilingi elfu mbili na mia moja kwa kilo.

Watu tofautitofauti wapo ndani ya soko, ambapo zinapatikana bidhaa mbalimbali, wote wanazunguka huku na kule ili kujipatia yale mahitaji muhimu, waliyoyafata eneo hili.

Ndani ya soko kubwa la mtaani, zinapatikana bidhaa mbalimbali vya vyakula vya nyumbani, kama vile vitunguu maji, karoti, nyanya, kiungo cha chai ambacho ni tangawizi inayotumika sana maeneo yenye baridi kali.

Wanaume kwa wanawake wamejaa ndani ya soko linalouza bidhaa mbalimbali hasa pochi za wanawake na mikoba, iliyotengenezwa kwa kutumia malighafi adimu ya ngozi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni zikiwa ni pamoja na nafaka, mboga za majani, matunda na watu tayari wamefika wengi wakiendelea kuchagua na kununua mahitaji yao ya nyumbani.

Kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, zimeegeshwa pikipiki nyingi ambazo madereva wake wameingia ndani kwenye kibanda, ambapo wanapata huduma mbalimbali za kifedha kwa kutumia simu ya mkononi.

Nyumba kwa ajili ya makazi ya watu zilizosanifiwa na kujengwa kwa ubora wa hali ya juu kando ya barabara ya lami, zipo tayari kwa wote wanaotaka kununua hata wale wanaokodisha na kulipia kila baada ya muda fulani.

Jengo la ghorofa mbili lililosanifiwa na kujengwa kwa ustadi wa hali ya juu na kwa namna ya kisasa, lipo tayari kwa ajili ya wateja wanaonunua moja kwa moja na hata wanaokuja kupangisha.

Viatu vingi vinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la biashara vyenye ukubwa saizi na muonekano usiofanana vyoye kwaajili ya wanaume, wanawake, watoto kwa wale wote wanaopenda kutoka hasa nyakati za mwisho wa wiki kuvaa na kuvutia zaidi.

Nguo nyingi zinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la kibiashara zikiwa na muonekano mkubwa na rangi zisizofanana kwa ajili ya wanaume, wanawake na pia za watoto zinazowasaidia kuwakinga na baridi hasa majira ya mvua.

Nguo zinauzwa ndani ya duka lililopo kwenye ya jengo kubwa la biashara, yakiwemo mashati ya wanaume, ambayo yamepunguzwa bei, mpka asilimia hamsini na tano kwa kila anayenunua.

Viatu vya kiume vinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la biashara, vikiwa vimetengenezwa kwa kutumia malighafi ya ngozi, vyenye mwonekano mkubwa na rangi tofautitofauti, kwa ajili ya kila mwanaume anayetaka kupendeza na kuonekana nadhifu zaidi.

Watu wengi wamejaa wakizunguka huku na kule ndani ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa la biashara, ili kujipatia huduma mbalimbali walizokuja kuzifuata ikiwa ni pamoja na: pochi za wanawake, mikoba ya kiume, mikanda, na viatu vya ngozi.

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara zinauzwa nguo tofautitofauti zenye ukubwa ambao haufanani, yakiwemo mashati mazuri ya kiume ambayo ni ya kitambaa na anayenunua huenda na kuvaa pamoja na suruali ambayo inafanana.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa kwenye duka lililopo ndani ya jengo kubwa ikiwa ni pamoja na nguo zenye ukubwa, muonekano na rangi zisizofanana. Watu mbalimbali wakizunguka huku na kule ili kuweza kujipatia zile ambazo zinawafaa.

Nguo za kiume zinauzwa ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara, nyingi zikiwa ni mashati na suti ambazo maalumu huvaliwa kwenye shughuli tofautitofauti, zikiwemo vikao vya ofisini zinazowafanya wanaume kuonekana nadhifu watanashati na wanaovutia.

Nguo zinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la biashara ambazo ni maalumu kwa ajili ya wanaume, nyingi kuwakinga na msimu wa baridi hasa mvua zinapokua zinanyesha kwa wingi

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara zinauzwa nguo tofauti tofauti za kiume kama vile makoti ya suti ambazo huvaliwa hususani kwenye shughuli za sherehe au kwenye vikao maalum maofisini.

Duka lililopo ndani ya jengo kubwa la biashara, linauzwa nguo tofautitofauti ikiwa ni pamoja na mashati ya kiume, ambavyo vyote vina punguzo la bei la hadi asilimia arobaini kwa kila anayenunua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la biashara, watu ni wengi wakizunguka ili kuweza kujipatia vile vyote walivyovifuata ikiwa ni pamoja na: viatu vya ngozi vya kiume, pochi za wanawake pamoja na kanga na vitenge.

Nafaka za chakula zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwemo ambazo hutumika kutengenezea lishe ya watoto, kama vile: ulezi, mtama, uwele na mbegu za maboga.

Ndani ya duka kubwa la kisasa zinapatikana bidhaa mbalimbali, huku watu wakizunguka na kujichagulia. Mwanaume mmoja amesimama na kuweka mikono yake mfukoni akitazama kwa makini ili aweze kuona ile ambayo anaitafuta.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zimepangiliwa kwenye mstari ulionyooka na kufanya mazingira yawe masafi na yanayo mvutia kila mteja anayefika eneo hili.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, zimepangwa bihaaa mabilmbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwenye mashelfu mawili tofauti, na zimepangiliwa vizuri ili kila mteja anapofika aweze kuzifikia kwa wakati na kujipatia zile anazozihitaji.

Eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya vinywaji vikali ndani ya duka kubwa na la kisasa, ambavyo vimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, na rangi zake zinafanya mazingira yawe na mandhari nzuri inayo vutia.

Mwonekano wa njee wa duka kubwa la kisasa, ambapo mazingira ni safi na salama na nirafiki kwakila anaefika ili kuweza kuingia ndani na kujipatia bidhaa mbalimbali anazo zihitaji.

Ndani ya duka kubwa na lakisasa, mteja tayari amefika akishika moja ya bidhaa, akisoma kwa umakini ili apate maelekezo ya kina ya namna bora ya kuitumia na kuwa na matokeo mazuri.

Vyombo mbalimbali vilivyotengenezwa kwa plastiki, vinauzwa ndani ya duka kubwala kisasa, vikiwa na rangi, ukubwa na mwonekano tofautitofauti. Wateja wawili wamefika wakiendelea kuchagua.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya mboga za majani na matunda, huku tikiti maji likiwa limekatwa vipandevipande kwa ajili ya wateja wanaonunua na kula hapohapo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, bidhaa nyingi tofauti tofauti zimepangwa kwenye mpangilio mzuri, huku zile zinazotokana na ngano kama vile maandazi, hafukeki, mikate ikiwa imewekewa pembeni kwa ajili ya wale wote wanaohitaji, ili kuweza kuyafikia na kupata.

Muonekano wa nje wa duka kubwa la kisasa, huku kwa ndani zikionekana bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye mistari iliyonyooka vizuri na kuyafanya mazingira yamvutie kila anayepita.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya vinywaji baridi kama vile soda na juisi, ambazo zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki na boksi, vyenye rangi na mvuto unaofanya kila anayepita kuweza kununua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti pamoja na viatu vilivyo pangwa vizuri, mwanaume amefika tayalia na familia yake wakiendelea kuchagua.

Ndani ya soko kubwa la kisasa eneo lililotengwa kwaajili ya kupata vitu vinavyotunzwa ndani ya jokofu, mwanamke amefika anajihudumia ili baadae kwenda kulipia na kuanza safari ya kurejea nyumbani.